Mwanaume anafanya kazi kwenye kompyuta yake ndogo mezani. Karibu naye kuna kikombe, glasi ya maji, na mimea midogo ya mapambo. Mwanga wa jua unaingia kupitia dirishani, ukiangaza chumba.

Mtu anatumia kompyuta ,huku picha za halographic zikionyesha nembo ya E-learning .Mkono yake inaonekana ikiwa kwenye kibodi na kipanya. Mwanga unamulika eneo la kompyuta. Hii ni taswira ya kujifunza ki digitali.

Mtu anaonekana ameketi kwenye meza , akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Kuna mkutano wa video unaoendelea kwenye skirini ya kompyuta, huku watu kadhaa wakionekana. Meza imejaa vitu vya kazi, kama vile, vitabu, taa mezani, na kalamu.

Mtoto amevaa vipokea sauti maskioni, na koti jekundu. Akitazama komputa ndogo, mikono yake iko kwenye kibodi, akionekana akitumia kifaa hicho hali hii inawezakuashiria kucheza michezo au kujifunza.

Mwanafunzi anatumia kompyuta ndogo kufuatilia masomo kwa njia ya mtandao. Anavaa vipokea sauti na kuandika madokezo anapomsikiliza mwalimu wake. Hii inaonyesha kujifunza kwa mbali au mkutano wa mtandaoni uliopo sasa.

Mafunzo ya mtandaoni yanaonyeshwa kwenye kompyuta ndogo. Mwalimu anatumia ubao mweupe wa kidijitali kuwasilisha taarifa. Wanafunzi kadhaa wamekaa mbele wakifuatilia somo kwa makini.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta mbili zinazoonyesha mkutano wa video anaangalia skrini kubwa ilio na picha za watu wengi hii inaashiria mawasiliano ya mbali au mkutano wa mtandaoni.

Mwanafunzi anaonekana kwenye skirini ya kompyuta ndogo akifundishwa. Rundo la vitabu limemewekwa kando ya kompyuta hio likionyesha masomo . Hii inaashiria mazingira ya kujifunza mtandaoni.

Watoto wanne wamekusanyika mbele ya kompyuta, wakionekana wakifanya kazi pamoja. Mmoja anaonekana akishika kipanya na mwingine anaelekeza kwenye skrini. Wote wanaonekana wakijifunza au kucheza.

Tovuti ya kujifunza inaonyesha kozi ya video ya Quick Tour of MemberMouse . Kuna orodha ya masomo upande wa kushoto na video imeonekana wazi katikati. Hii inaashiria jukwaa la elimu ya mtandaoni au mafunzo ya program .

Mtu anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo huku mkono mmoja ukiwa kwenye kipanya na mwingine ukishika kalamu akichukua maelezo. Karibu na kompyuta ndogo, kuna vipokea sauti zilizowekwa.

Katuni hii inaonyesha dhana ya kujifunza kidijtali kwa kutumia zana mbalimbali. Kompyuta ya mezani iliyo wazi ina kitabu kinachoonyeshwa na kikuza, huku vitabu vingine na kalamu zikiwa zimepangwa. Kalenda, balbu ya taa na mawingu yaliyojazwa data yanaashiria mawazo.

Mwanamke mwenye nywele za dhahabu ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Anakunja mkono mmoja akionekana kusalimia au kuaga. Simu ya mkononi imewekwa kando yake na meza imetengenezwa kwa mbao.

Kwenye meza ya mkutano, watu watatu wamekaa wakizungumza. Kuna skrini kubwa iliyowekwa ukutani, ikionyesha mkutano wa video na washiriki wengine. Hii inaashiria mazingira ya kazi ya kisasa au mkutano wa biashara.

Mwanafunzi anaonekana akichukua maelezo kutoka kwa somo la mtandaoni. Mwalimu anaonekana kwenye kompyuta ndogo akifundisha. Wanafunzi wengine wanaweza kuonekana kwa nyuma wakisoma au wakifanya kazi.

Mwalimu amesimama karibu na mwanafunzi akimsaidia kwenye kompyuta ndogo. Wanafunzi wengine wameketi kwenye madawati yao, wakitumia kompyuta pia. Bango lenye mandishi re-imagine education Zimbabwe linaonekana kwa nyuma.

Mwanaume ameketi kwenye dawati. Akitumia kalamu kuandika kwenye karatasi. Amevalia suti nyeusi na tai ya blue .Akionyesha taaluma kompyuta inaonekana kando yake, ikionyesha mazingira ya ofisi.

Kompyuta mpakato imewekwa kwenye meza, ikiwa na vitabu na kikombe karibu yake. Ikoni mbalimbali zinaonekana juu ya kompyuta, zikiwakilisha dhana kama vile globu na kipimo. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza kidijitali.

Mwanamke amekaa mbele ya kompyuta mbili moja ikiwa na mkutano wa video wenye washirika wengi. Anaonekana akishika kalamu labda akichukua maelezo kutoka kwenye mkutano huo. Hii inaonyesha mazingira ya kazi ya mbali au kujifunza kwa mtandaoni.

Watu wawili wamekaa mbele ya kompyuta kubwa, wakitazama skrini. Mwanaume anaonekana akishika kalamu, akionyesha utaalamu. Hali hii inaashiria kazi ya ofisi au kujifunza.

Msichana mdogo ameketi mbele ya komputa ndogo akisoma. Kompyuta hiyo inaonyesha wito wa video na watu wengi. Madaftari na kalamu zimetandazwa kwenye meza.

Msichana mdogo ameketi mbele ya kompyuta ndogo, akisoma. Kompyuta hiyo inaonyesha mwalimu akifundisha masomo mtandaoni. Vitu vya kuchezea na madaftari vimetandazwa kwenye meza.

Mwanamke anatabasamua akiandika kwenye daftari huku kompyuta mpakato ikiwa wazi mbele yake, amevalia miwani na anaonekana kujishugulisha na kazi. Mwangaza wa jua unaingia kupitia dirisha nyuma kuashiria ni wakati wa mchana.

Kompyuta kibao imewekwa juu ya meza ikionyesha michoro au aikoni mbalimbali. Kuna mistari inayounganisha aikoni tofauti, ikionyesha mtandao au mfumo wa kidijitali. Hii inaashiria dhana ya teknolojia na mawasiliano.

Mwalimu wa mtandaoni anatoa somo kupitia kompyuta ndogo. Mwanafunzi ameketi kwenye dawati, akijifunza kutoka kwa mwalimu huyo. Mandhari ya ulimwengu inaonekana nyuma, ikionyesha elimu ya kimataifa.

Mwanaume amekaa mbele ya skrini kubwa ya kompyuta inayoonyesha mkutano wa video. Anaonekana akishikilia karatasi, labda akirejelea nyaraka. Hii inaashiria mazingira ya kazi ya mtandooni au kikao cha timu kwa mbali.

Mwanafunzi anaonekana akichukuwa maelezo kwenye daftari lake mbele ya kompyuta. Kwenye skrini ya kompyuta, mwalimu anaonekana akifundisha somo labda kupitia mkutano wa video . Mazingira yanaonyesha kujifunza kwa mbali au kuhudhuria somo mtandaoni.

Msichana mdogo ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo kwa masomo. Kwenye skrini mwalimu anaonekana akifundisha. Chumba kinaonekana kuwa cha nyumbani chenye mapazia na vitabu vilivyo pangwa.

Wanafunzi watatu wamekaa pamoja, wakitumia kompyuta kibao kwa furaha. Wote wanaonekana wakishiriki katika kazi ya kikundi, au kujifunza pamoja. Rafu za vitabu zinaonekana nyuma, zikionyesha mazingira ya maktaba au chumba cha kusomea.

Mtu anatumia kompyuta ndogo na picha za kiutandaji zikionekana hewani. Ikoni za kujifunza mtandaoni na mawasiliano zimezunguka. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika elimu au kazi.

Kompyuta ndogo na vitabu vimepangwa juu ya meza. Vitabu vimepangwa juu ya kila kimoja. Rafu ya vitabu zinaonekana kwa nyuma zikiwa zimejaa vitabu vingi. Hii ni mandhari ya kusoma au kufanya kazi.

Msichana mdogo anajifunza akishikilia kalamu na kuandika kwenye daftari, anaonekana akitumia kompyuta kibao iliyo mbele yake labda kwa masomo ya mtandaoni. Vitabu vingi vimepangwa kando yake kuashiria anafanya kazi ya shule.

Mwanaume ameketi kwenye meza ndefu akitumia kompyuta yake ndogo. Rafu kubwa ya mbao iliyojaa vitu inafunika ukuta wa nyuma. Viti vya juu vimepangwa karibu na meza.

Kiganja kinashika kalamu ya digiti kikiandika kwenye kompyuta kibao. Maneno digital learning hub reiff yanaonekana kwenye skrini. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika elimu ya kisasa.

Msichana mchanga analala kifudifudi akifanya kazi yake ya nyumbani akishikilia kalamu na kuandika kwenye daftari. Karibu naye kuna kompyuta kibao na mpira wa tennis kuashiria mazingira ya nyumbani au ya kujifunzia. Anaonekana kuwa makini na kazi yake.

Msichana mwenye nywele zilizojisokota, anatazama kompyuta mpakato kwa umakini, anaonekana akishika kalamu na kuandika kwenye kitabu. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza, au kazi ya nyumbani.

Kompyuta mbili za mezani zimeonyeshwa kila moja ikiwa na picha tofauti kwenye skrini. Moja ina kofia ya kuhitimu na globu ikionyesha elimu ya kimataifa. nyingine ina kitabu wazi ikionyesha ujifunzaji.

Wanaume kadhaa wanafanya mazoezi ya timu wanashikana mikono wakishikilia mipira miwili wako kwenye uwanja na nyasi karibu na jengo. Zoezi hili linaonekana kujenga ushirikiani na nguzu za mikono.

Vyumba vya kulala vimejaa vitanda vya ghorofa vilivyojengwa kwa mbao. Magodoro na blanketi yametandikwa juu ya vitanda na ndoo za plastiki zimeonekana chini. Hali hii inaashiria bweni au chumba cha kulala cha pamoja.

Chumba chenye nafasi kubwa kina meza kadhaa za mbao na viti vilivyo pangwa kwa ajili ya kuketi. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga kuingia na kuna kioo kikubwa ukutani.

Chumba kidogo kinaonekana kikiwa na kitanda kimoja kilichopangwa kwenye kona. Televisheni ndogo imewekwa kwenye meza iliyoshikiliwa ukutani ikiwa na vitu vingine vidogo. Kwenye ukuta, kuna picha na mapambo machache.

Godoro jeupe limetandikwa vizuri likiwa na mita miwili maridadi iliyopambwa mistari. Mto mmoja umelala mbele huku mwingine ukiwa nyuma, ukiashiria utulivu na faraja. Chumba kinaonekana kuwa safi na chenye mpangilio, labda chumba cha kulala cha hoteli au nyumbani.

Kiti cha bluu cha ukumbi kime pangwa kwa umakini. Kina sehemu ya kuandikia inayoweza kukunjwa. Ikionyesha matumizi mbali mbali. Mikona ya kiti imetenginezwa kwa mbao, ikiongeza uzuri wa kiti hicho.

Mwalimu anaelekeza somo ubaoni, huku wanafunzi wakifuatilia kwa makini. Darasa linaonekana kuwa tulivu, na lenye mazingira ya kujifunza. Wanafunzi wamekaa kwenye meza, ndefu, zenye viti, wakishika daftrai zao.

Darasa la shule ya chekechea likona madawati na viti vidogo vya rangi ya kijani. Ubaoni kuna herufi na namba zilizochorwa. Chumba kimepambwa kwa mapambo ya rangi na michoro mbalimbali kuashiria mazingira ya kujifunza ya watoto.

Maabara ya kisasa ina vifaa vingi vya utafiti. Bili za kioo na vifaa vingine vya maabara vimepangwa kwenye rafu. Mwangaza mkali kutoka dari unaangazia eneo la kazi.

Jengo la maktaba lina milango miwili mikubwa ya mbao iliyo wazi. Bango lenye neno library limetundikwa juu ya mlango mkuu. Mbao zenye maandishi zimepangwa pande zote za mlango.

Maktaba kubwa imejaa rafu ndefu za vitabu. Zikienea ukuta mzima. Watu wachache wanaonekana wameketi kwenye meza, wakisoma au kufanya kazi kimya kimya.

Chumba cha darasa kina viti na madawati ya mbao. Ubao mweusi umewekwa ukutani. Madirisha mengi yameonekana yakiruhusu mwanga kuingia.

Chumba cha kungonjea kina viti vilivyopangwa vizuri na meza katikati. Mapazia mekundu na meupe yametundikwa kwenye madirisha. Mabango mawili yenye picha yamewekwa karibu na ukuta, yakiashiria kuwa mahali hapo ni kituo cha huduma labda hospitali au kliniki.

Chumba kikubwa kimejaa vitanda viwili viwili vilivyopangwa kwa safu. Vitanda vyenye fremu za chuma vimepangwa kwa utaratibu vikionyesha sehemu za kulala. Inaonekana kama bweni au chumba cha kulala cha pamoja.

Bango la matangazo la hostel ya YWCA Kenya linaonekana kando ya barabara likitangaza huduma zao. Huduma zinatolewa ni pamoja kumbi za mikutano, mikahawa, maegesho ya magari na nafasi za ofisi. Hii inaonyesha hosteli inayotoa huduma mbalimbali kwa wageni au wapangaji wake.

Wafu za kijani zimening'inia kwenye dari ya jumba chenye vitanda vingi. Vitanda vimepangwa kwa safu, vikionyesha mazingira ya kulala ya pamoja. Hali hii inaashiria bweni au kambi.

Chumba cha kulala kimepangwa kwa uzuri kikiwa na kitanda kikubwa kilicho funikwa kwa shuka nyeupe. Kiti cha kisasa na dawati vimewekwa karibu na dirisha. Inaonekana kama chumba cha hoteli au nyumba ya kulala wageni.

Uwanja mkubwa wa ndani una viti vya watazamaji vilivyopangwa kwa rangi tofauti kama bluu na kijani. Chini watu wachache wanatembea kwenye uwanja unaofanana na mahali pa kucheza mpira wa kikapu au badminton .Hii inaashiria ukumbi wa mchezo au matukio ya ndani.

Darasa lina madawati mengi yaliyopangwa kwa safu. Ubao mweusi umewekwa mbele ya darasa. Na kuna saa iliyoning'inia ukutani. Chombo kinaonekana kuwa tayari kwa masomo

Darasa tupu linaonekana likiwa na safu za meza na viti vilivyopangwa vizuri. Ubao wa kijani umewekwa mbele ya darasa na ramani imebandikwa kwenye ukuta upande wa kulia.

Wachezaji wawili wa mpira wa wavu wanaruka juu karibu na wavu wakijaribu kugusa mpira wa njano na bluu. Mmoja amevaa jezi la bluu yenye namba kumi na mbili na mwingine jezi ya kijani. Hii inaashiria mchezo wa mpira wa wavu unaendelea uwanjani.

Jengo la ghorofa mbili limejengwa kwa mtindo wa kisasa, likionyesha Bereri house kwenye ukuta. Sehemu moja ya jengo ina Kuta za matofali na nyingine ni nyeupe. Miti na mimea zinaonekana karibu na jengo.

Maktaba imejaa rafu za vitabu zilizopangwa vizuri. Watu wanakaa kwenye meza wakisoma. Dirisha kubwa linaonekana likiruhusu mwanga kuingia. Eneo hili linaonekana kuwa tulivu na la kusomea.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyopangwa kwa matumizi. Dawati dogo la kiti viko kando ya dirisha. Pazia yenye ruwaza zimepamba dirisha.

Wanaume kadhaa huenda ni wanafunzi, wamevalia makoti meupe wakifanya kazi maabara. Vifaa vya maabara vimepangwa kwenye meza ndefu. Chumba kina na madirisha mengi yakiruhusu mwanga wa kutosha.

Basi kubwa la manjano, limepaki barabarani. Bango la Saint Mary's School , limewekwa wazi upande. Anga la buluu lina mawingu meupe. Hii ni basi la shule.

Chumba chenye vitanda vitatu, vikiwa na shuka za kijani kibichi. Madirisha yana neti za kuzuia mbu na taa dogo zimetundikwa ukutani. Chumba kinaonekana safi na kimetayarishwa kwa ajili ya wageni.

Chumba cha kulala kimepangwa kwa uzuri kikiwa na kitanda kikubwa chenye shuka nyeupe na mito nyekundu. Maua ya kupendeza yamebebwa kwenye meza kando ya kitanda. Choo kinaonekana kupitia mlango ulio wazi kikionyesha usafi.

Njia ndefu ya maktaba imejaa rafu za vitabu pande zote mbili. Vitabu vingi vya aina mbalimbali vimepangwa kwa utaratibu. Nuru ya kutosha inatoka kwenye taa za dari ikionyesha mazingira bora ya kusoma.

Wanafunzi wamekaa kwenye dawati wakitumia kompyuta. Mwalimu anasaidia mwanafunzi mmoja akionyesha kitu kwenye skrini. Chumba kinaonekana kama maabara ya kompyuta au darasa la mafunzo.

Watu watatu wanakusanyika, wakionekana wakichakata nyama kwenye beseni. Wanavaa kofia, na mandhari inaonyesha shughuli ya nje.

Wanafunzi wawili wamesimama mbele ya ubao wa maonyesho, mwanafunzi mmoja amavalia sare ya shule. Mandhari ya nje ya jengo la shule linaonekana nyuma.

Watu wawili wako kwenye maabara wakifanya kazi kwenye bodi za mzunguko. Kila mmoja ana vifaa vya umeme mbele yake wakionyesha umakini. Hali hii inaasharia kazi ya kiufundi au utafiti.

Mwalimu anaonekana akishirikiana na wanafunzi wake darasani. Mwanafunzi mmoja anatumia kiti cha magurudumu na anaonekana akitabasamu kwa mwalimu. Wanafunzi wengine wanachora wakionyesha mazingira ya kujifunza yenye ushirikishwaji.

Kikundi cha watu wanne wamekaa kwenye viti, wakishiriki katika mazungumzo au shughuli fulani. Wawili kati yao wanashika mikono wakionyesha ishara fulani. Hali hii inaweza kuashiria somo la lugha ya ishara, au mawasiliano yasiyo ya maneno.

Wanawake wawili wanapika jikoni. Mmoja amevaa apron yenye mistari na anapiga unga huku mwingine akichanganya unga na mikono. Bakuli na mayai viko kwenye meza. Hii inaonekana kuwa shughuli ya kuoka mikate.

Wanafunzi watano wamekusanyika karibu na meza ndefu. Mmoja wao yuko kwenye kiti cha magurudumu akisoma. Rafu za vitabu zimepangwa kwa nyuma zikionyesha wingi wa vitabu.

Mwanamke na msichana wamekaa karibu na kompyuta ndogo wakicheka na kuangalia skrini. Msichana anaonekana akishikilia mkono wake mwingine akionyesha furaha. Hali hii inaweza kuashiria kujifunza pamoja au kutazama burudani.

Wanafunzi wamekaa kwenye madawati darasani. Baadhi yao, wamefunika vitabu vyao. Mwanafunzi mmoja amevaa miwani. Huu ni mkusanyiko wa wanafunzi darasani.

Mwanaume mzima na mvulana mdogo wanaonekana wakiangalia simu ya mkononi pamoja. Mwanaume huyo anaonekana akimwelekeza mvulana kitu fulani kwenye simu. Hii inaashiria mwingiliano wa kujifunza au burudani kwa kutumia teknolojia.

Maskio ya mtoto yanaonekana wazi, na kifaa cha kusikia kimewekwa nyuma ya sikio. Mwalimu anaonekana nyuma. akionyesha mazingira ya darasa. Hali hii inaashiria uwezeshaji wa kujifunza kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Mwanamke na mvulana wanaonyesha ishara za mikono wanapowasiliana. Watu wengine kadhaa wanaonekana wameketi nyuma yao. Mandhari inaonekana kuwa ndani ya chumba, labda shule au kituo cha jamii.

Malimu anaonekana akimfudisha wanafunzi darasani ameinua vidole vyake vitatu huku mwanafunzi mwingine akiwa ameinuwa pia akifanya ishara kwa darasa .Watoto wameketi kwenye dawati wakionekana kusikiliza kwa makini.

Mwanafunzi mchanga anachora kwenye karatasi, mwalimu anaonekana akimsaidia kwa umakini. Mandhari ya darasa na ubao wa kijani kibichi inaonekana nyuma.

Mwanaume ameketi kwenye meza ,anaonekana huenda akisoma kitabu cha breli. Amevaa vipokea sauti cha masikioni akionyesha labda anasikilza sauti. Nyuma yake kuna saa mkutano na rafu ya vitabu.

Watoto wanacheza ndani ya jengo wakiwa wamekaa kwenye viti vya magurudumu. Mipira ya manjano imetawanyika sakafuni. Wote wanaonekana wakiwa na furaha. Huu ni mchezo wa watoto.

Watu wanne wanaonekana wamekaa kwenye meza, wakifanya kazi, au kusoma pamoja. Mmoja wao, yuko kwenye kiti cha magurudumu, na wote wamezungukwa na rafu za vitabu, kuashiria wako kwenye maktaba, au nafasi ya kusomea.

Walimu wawili wamekaa kwenye mzunguko wa watoto. Wanawafundisha watoto hawa wadogo wakionekana wakishiriki katika shughuli mbalimbali. Hii hali inaashiria darasa la chekechea au kitalu.

Watoto watatu wanatabasamu kwa furaha uku wakikumbatiana. Mtoto mmoja ana nywele nyeusi zilizokunjamana, mwingine ana nywele za dhahabu na wa tatu ana nywele nyeusi. Wanaonekana kuwa marafiki na wanacheza pamoja.

Mwanamke na msichana wamekaa kwenye meza nyeupe. Msichana amefunga macho akishika kitabu cha braille . Mwanamke amemshika mkono akimsaidia kusoma. Ubao mweupe uko nyuma.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akicheza na vifaa vya kuchezea. Mwanamke mwingine ameketi kwenye sofa nyuma yake. Pazia nyepesi zimepamba dirisha.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akitumia kompyuta ndogo. Amevalia barakoa nyeusi usoni na watu wengine wanaonekana nyuma. Hali hii inaweza kuashiria, mazingira ya shule au ofisi, wakati wa janga.

Watu watatu wamekusanyika karibu na turubai wakipakia rangi. Mmoja anaonekana akishika brashi akichora mchoro wa vipande vyenye fumbo rangi tofauti. Wote wanaonekana wakifurahia shughuli hii ya sanaa.

Mwalimu amesimama karibu na mwanafunzi aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Mwanafunzi anaonekana akijifunza huku ubao ukiwa nyuma yao. Hali hii inaashiria mazingira ya kujifunza yanayojumuisha wanafunzi wote.

Mtoto amevalia fulana ya pinki na anacheza na vikombe vya kuchezea vya rangi mbali mbali .Mikono yake midogo inashika vikombe hivyo. Vikombe vinaonekana vikiwa na rangi angavu, na tofauti .Labda blue manjano, na kijani.

Kijana mmoja anaonekana ameketi kwenye dawati darasani. Amekunja mikono mbele yake akionekana makini au kufikiria. Ana nywele fupi zilizokunjamana na amevalia shati la miraba jekundu na jeusi.

Kundi la wanafunzi limekaa kwenye viti vya mbao wakifuatilia somo au mandhara. Baadhi yao wanatumia kompyuta ndogo huku wengine wakisikiliza kwa makini. Hali ya utulivu inatawala ikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Mwanaume na mwanamke wanawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Mwanamke ana tabasamu usoni akionyesha furaha. Mazingira yanaonyesha mazungumzo ya kirafiki au mafundisho.